Soko hili lina watu waliokaa wengine wamesimama na wengine wanaonekana kununua vitu aina tofauti. Kuna ndizi zilizo za kijani na machungwa na viazi tamu na kabeji na machungwa.

Jengo hili la rangi ya maziwa lina chapisho lioandika Mount Kenya Milk Depot kuna watu walio simama dirishani na kwenye mlango kuna mtu anaye tembea mwengine ameketi.

Jengo hili lina aina mbili za magari yaliyo ya rangi ya machungwa na mengine meupe. Sakafu ni ya kijivu.

Watu hawa wengi wako sokoni, wengine wamesimama na wengine kuketi, wanauza aina ya vitu tofauti. Kando yake kuna vibanda na miti iliyo ya rangi ya kijani.

Mtu huyu amevaa ovaroli iliyofika kiunoni ya rangi ya kijani. Mbele yake ni duka lililo na chapisho limeandikwa, Photocopy, Auto Spares. Kando yake ni mlango ulioandikwa, Mpesa, na mtu aliyekaa chini.

Noti hili limeandikwa namba moja na sufuri tatu mbele yake kuna mtu aliyeketi mweusi chini yake limeandikwa maneno yaliyo kwa rangi ya kahawia Legal Tender For 1000 Shillings elfu moja mbele yake kuna jengo lililo kubwa.

Jengo hili la rangi ya kahawia na maziwa chini yake ni sakafu nyeupe. Juu kumeandikwa Anziano Insurance Agency. Chini yake kuna rangi ya samawati na maandishi meupe.